Mkungu wa ndizi mbichi ambazo zinaonekana kuwa ndizi za kupika au za mshale zinaonekana kuwa tayari zishakomaa na ziko tayari kuchunwa na kupelekwa tayari kwenye matumizi ya baadaye.

Mama aliyeinama akikamua ng'ombe akitumia ndoo ya kukusanya maziwa yanayotokana kwenye chuchu za ng'ombe. Hii inaonyesha shughuli la kawaida ya ufugaji wa mifugo wa ng'ombe.

Ishara ya juu Inasomeka (Destiny Dairies) ikionesha ni ishara ya maziwa . Ishara ya chini Inasomeka (milk ATM) ikionesha maziwa yanapatika kutokana na mashine ya kutoa maziwa. Watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hili wakionesha shughuli katika eneo hilo . Kwenye mkono Wa kulia kunaonekana vibuyu vya maziwa.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa kofia nyekundu na nguo za kazi wakimwaga maziwa kutoka kwenye ndoo kubwa za chuma kwenda kwenye chombo cha kukusanyia na kuchakataa maziwa.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara akiwa ndani ya mazingira ya maabara. Mbele yake kuna meza, yenye vifaa mbalimbali vya majaribio ikiwemo vikombe vidogo vya plastiki na chupa kubwa ya kioo yenye kemikali cha kijani. Anachukuliwa akiwa makini na anaonekana kushughulika naa shughuli za kisayansi ikidhihirisha utulivu, utafiti na lengo la kupata majibu ya kitafiti.

Ndizi hii ni za kijani kibichi na zimeunganishwa kwenye shina moja. Ikionyesha kuwa bado hazijakoma, majani ya mmea huu ni makubwa na yenye afya yakitokeza kuwa mmea unapata lishe ya kutosha. Muonekano huo unaashiria hatua ya ukuaji wa ndizi kabla ya kuvuna, jambo muhimu kwa mkulima na wafanyibiashara wa ndizi katika maeneo ya kilimo.

Ngombe wameunganishwa na mashini za kisasa za kukamua maziwa katika mazingira ya zizi, chupa mbili kubwa zimejaa maziwa yaliyokamuliwa zikionyesha mafanikio ya matumizi ya kiteknolojia katika uzalishaji wa bidhaa za mifugo.

Katikati ya picha kuna mtu ameketi chini akamua ng'ombe. Anaonekana amevaa nguo za kikazi za overall ya kijani kipichi. Ng'ombe mkubwa anayeweza kuwa ng'ombe wa maziwa yuko imara wakati akikamuliwa. Chini ya titi la ng'ombe kuna ndoo au chombo kingine kinachotumika kukusanyia maziwa yanayokamuliwa. Huku ni ndani ya banda la mifugo eneo la kufugia ng'ombe.

Mwanamke amevalia koti la mapara la blue . barakoa na glavu. Akifanya kazi ya makopo ya maziwa na tanki kubwa labda katikati kiwanda cha maziwa cha brookside.

Mimea mingi ya ndizi ambazo inaonekana imepandwa kwenye mifuko au viuongo vidogo tayari kwa ajili ya kupandikizwa au kuuzwa. Vile vile, vinaonekana kua na afya nzuri au njema.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake wanauza ndizi nyingi zilizowekwa kwa wingi. Zikionyesha mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyekundu anaonekana akipakua na kupangua ndizi hizo.

Wanawake watano wameshika vyakula katika sahani kubwa na vibakuli vitano, wanaonekana wakikula au katika harakati za kukula.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la mikomba akitumia kifaa cha kupima hali ya hewa au kilimo kilichowekwa kwenye mguu wa tatu. Udongo unaonekana kuwa mkavu na mimea ya mikomba ina majani makubwa ya kijani kibichi.

Shamba la mikomba ya Cavendish ambalo huhuswa kwa ajili ya matunda yake yanayoliwa yakiwa mabichi, hutumika katika kuoka saladi za matunda na kama nyongeza ya vyakula. Ni miti ya ukweli pale ni mimea mikubwa ya mimea penye shina lililoundwa msingi ya mishina makubwa ya majani. Ni maarufu sababu ni rahisi kukua na kutoa faida kubwa kwa mkulima.

Wafanyikazi wawili waliovaa mavazi maalumu meupe ya usafi na kofia za nywele pamoja na barakoa wakishughulikia usindikaji wa maziwa katika kiwanda. Wanafanya kazi kwa uangalifu wakimimina maziwa kwenye mashine ya kisasa yenye vitufe na skrini ya kuonyesha taarifa za kiufundi.

Mwanamume aliye shambani ameshika mzizi wa mgomba wenye mkunga mkubwa wa ndizi, anaonekana kuwa katika shughuli za kilimo cha ndizi huku mazingira ya kijani yakionyesha kuwa shamba hilo limejaa uoto wa asili na hali ya hewa nzuri.

Kuna vile watu walijinafichika wanachambua maende kutoka kwenye rundo kubwa wamechipaka kwa utaratibu kila mmoja akiwa na jukumu lake wakitumia sana mbali mbali kazi hii ina hakisi mshikamano wa kijamii bidii ya kazi ya mkono na umuhimu wa shughuli za kilimo katika maisha ya watu wa kawaida.

Shamba ya migomba yenye ndizi mingi zilizoivaa vizuri likiwa na mtu aliyevaa mavazi mekundu akizitazama kwa makini. Mazingira ya shamba yanaonekana kuwa safi na yaliyotunzwa viema jambo linalo ashiria kilimo bora cha kisasa. Ndizi hizi ni zao muhimu la chakula na biashara katika maeneo mengi ya Afrika mashariki.

Watu wawili wapo nyuma ya mitungi mbili ya nyuma ipo katika nyumba ya kuhifadhi maziwa au soko la maziwa, wakiendelea ma shughuli ya kuchanganya au kushughulikia maziwa. Hali hii inaashiria biashara ya maziwa inayofanyika kwa wingi, utunzaji wa maziwa ni muhimu ili kuhahikisha ubora na usalama wa bidhaa kwa watumiaji.

Mzee na mama wanashirikiana kuchota maziwa kutoka chombo kikubwa, mzee amevaa kofia, shati jeusi akichota maziwa kwa chombo cha plastiki kwa uangalifu, huku mama akiwa amevalia mavazi ya rangi angavu akifuatilia kwa umakini.

Watu watatu waliova mavazi ya kazi wawili wakiwa wamesimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki wakionekana kuwa katika eneo la bundani linalotumika kwa shughuli za kiufundi au mafunzo. Mmoja wa wanawake anaonekana kushughulika na kifaa kilichopo juu ya jiko kinachofanana na mashine ya kupika au kuchanganya jambo lililojitokeza ushirikiano.

Ngombe kadhaa wanatafuta chakula kwenye chalala lilojaa taka mbalimbali. Hili inaonyesha hali tuni ya usafi na hadhari kwa afya ya mifugo kwani ng'ombe hao wanaweza kula vitu visivyofaa kama plastiki na mapaki ya vyakula vilivyooza ambavyo vinaweza kuwasababisha magonjwa. Mazingira kama haya pia ni hatari kwa binadamu wanaotumia maziwa au nyama kutoka kwa mifuko hii.

Kichungi cha rangi ya kijani kilichotumika kuchuja keki ya maziwa au bidhaa nyingine ya maziwa .Kina nyuzi ndogo zinazowezesha kuondoa mabaki ya maji au vitu vingine visivyotakiwa huku, kinahifadhi sehemu imara ya keki hiyo .Hii ni hatua muhimu katika usindikizaji wa maziwa ili kupata bidhaa safi na nzuri kwa matumizi ya kila siku.

Mtu ameshika ndizi zilizokatwa na kuondolewa ngozi kwa sehemu. Ndizi hizo zinaonekana kuwa mbichi na zimeandaliwa tayari kwa matumizi, labda kwa kupikwa au kukaangwa. Inaonyesha mchakato wa maandalizi ya chakula ambapo ndizi ni moja vya chakula maarufu vinavyotumika katika vyakula mbalimbali.